Picha hii inaonyesha uwanja mkubwa wa maegesho ya magari na ni magari mapya, mengi yakionekana yenye rangi nyeusi, mengine nyeupe na mengine ya kijivu na inaonyesha ni kwamba ni gari ambazo zinasubiri kusafirishwa ama kununuliwa ili ziweze kutumika. Ni mpya.

Ni kibanda cha kuuza mboga na kuna viazi kwa ndoo ya plasitiki vimepangwa kwa viwango tofauti tofauti na pia kuna karoti zimepangwa chini, kwa upande wa kulia kuna matongo yako upande wa kushoto kuna pilipili hoho.

Hii ni picha ya skrini ya Safaricom ya Mpesa na inaonyesha balance ya pesa ambacho kimesalia na pia vile vile inaonyesha jinsi ya kununua data na pia jinsi ya kujifunza programu kwa njia ya coderis.